Mwanafunzi mchanga anajifunza somo la kidijitali akitumia komputa ya mkononi. Mwanafunzi amekalia kiti na kuwekelea komputa yake kwenye meza mwanafunzi anamiliki kalamu nyingi.

Vitabu vya kusoma, pamoja na kompyuta ya mkononi ambayo imevishwa kofia ya kuhitimu , ni muhimu kujifunza masomo ya kidigitali, kwani shughuli nyingi za kisasa zinatimiswa kidigitali.

Somo la kidijitali wanafunzi wengi wanajifunza mambo mengi kupitia masomo ya kidijitali ,wanafunzi pia hufanya mitihani kupitia kompyuta zao ,baada ya kumaliza masomo ya kidijitali wanafunzi huhitimu na kupata vyeti vyao.

Wanafunzi wanasomea masomo ya kidijitali kupitia kompyuta ya mkononi. Wanafunzi wanasomea masomo aina tofauti kama biashara na kilimo. Wanafunzi wanaandika masomo kwenye vitabu.

Shule ya kidijitali, ambayo inatekelezwa kupitia kompyuta. Shule hii inaweza kusomesha wanafunzi wakiwa sehemu mbalimbali. Baada ya kumaliza masomo na kufanya mitihani, wanafunzi wanahitimu na kupata vyeti vyao.

Mwanafunzi wakiume anasomoea somo la kidigitali. Mwanafunzi anatumia kompyuta ya mkononi. Mwanafunzi anatumia kitabu na kalamu pia. Masomo ya kidigitali ni muhimu sana na yanaitaji bidhii ya mwanafunzi.

Mwanafunzi wa kike anajifunzi masomo ya kidijitali kupitia kompyuta ya mezani. Mwanafunzi amekaribia kompyuta kwa ni amekalia kiti kilicho karibu sana na kompyuta yake. Mwnafunzi anamiliki vitabu vingi.

Mwalimu wa somo la kidijitali anatayarisha somo la kufunza, masomo ya kidijitali ni muhimu sana shughuli nyingi zime elekea kutekelezwa kwa njia ya kidijitali.

Mwalimu wa somo la kidijitali, anatayarisha somo lake, wanafunzi wengi wanajifunza mambo mengi kupitia masomo ya kidijitali. Wanafunzi pia hufanya mitihani yao kupitia kompyuta zao, baada ya kumaliza masomo ya kidijitali wanafunzi huhitimu na kupata vyeti vyao.

Wanafunzi na walimu wako darasani. Mwalimu anafunza na wanafunzi wanasikiliza na kujifunza. Wanafunzi wamekaa kwenye viti na kuweka vitabu kwenye dawati zao.

Mwanafunzi wa kiume anasoma somo la kidijitali. Mwanafunzi huyu anamiliki kitabu na kalamu ambazo anatumia kuandika masomo. Baada ya kumaliza, anatarajia kuhitimu na kupata cheti.

Mwanafunzi anasomea somo la kidijitali. Mwanafunzi anatumia kompyuta ya mkononi. Masomo ya kidijitali ni muhimu sana, na yanahitaji bidii ya mwanafunzi.

Vitabu vya kusoma pamoja na kompyuta ya mkononi, viko juu ya meza kwenye maktaba. Dunia ya wakati huu inasisitiza kujifunza masomo ya kidijitali , kwani shughuli nyingi zinatimizwa kwa njia ya kidijitali.

Mwanafunzi wa kike anajifunza somo la kidijitali, anatumia kompyuta ya mkononi. Mwanfunzi amekalia kiti na kueka kompyuta yake kwenye meza. Mwanafunzi anamiliki vitabu vingi sana.

Mwanafunzi wa kiume anajifunza somo la kidijitali. Mwanafunzi anajifunza jinsi ya kutumia picha katika kazi zake. Mwanafunzi ameshika kalamu mkononi ili aweze kuandika masomo ya kusoma baadaye. Mwanafunzi anatumia kompyuta ya mkononi.

Mwanafunzi wa kike anajifunza somo la kidijitali, akitumia kompyuta ya mkononi. Mwanafunzi amekalia kiti na kuweka kompyuta yake kwenye meza. Mwanafunzi ameweka kikombe na miwani yake kando kando ya kompyuta yake.

Mtendakazi, anafanya kazi kwenye kompyuta ya mkononi. Kompyuta ya mkononi, inamwezesha mtendakazi, kufanya kazi kwa haraka, kusahihisha makosa yakitenda, pia ni kwa haraka. Kompyuta hii, ni ya muhimu sana.

Mwanafunzi wa kike anajifunza masomo ya kidijitali, kupitia kompyuta ya mezani, mwanafunzi amekaribia kompyuta kwani, amekalia kiti kilicho karibu sana na kompyuta. Mwanafunzi anamiliki vitabu vingi.

Kompyuta ya mezani na vitabu, ni vifa ambavyo vinawezesha wanafunzi kusoma. Vifaa hivi pia vinawezesha watendakazi kutenda kazi kidijitali. Ni muhimu kujifunza kutumia kompyuta.

Masomo ya kidijitali ni muhimu kwa wanafunzi kujifunza masomo ya kidijitali kwani dunia inaelekea utumizi wa masomo hayo kutekeleza majukumu mengi. Masomo ya kidijitali yanavutia sana.

Mwanafunzi anasoma akitumia kompyuta ya mikono pamoja na kipaza sauti cha kuwekelea kwenye masikio. Mwanafunzi amekalia kiti na kuweka kompyuta kwenye meza. Mwanafunzi anamiliki kalamu aina nyingi ambazo ameziweka juu ya meza.

Mwanafunzi wa kike anajifunza somo la kidijitali akitumia kompyuta ya mkononi. Mwanafunzi amekalia kiti na kuweka kompyuta yake kwenye meza. Mwanafunzi anamiliki vitabu vingi sana.

Mwanafunzi wa kiume yuko darasani. Mwanafunzi anasoma kupitia kompyuta, ambayo ameiweka juu ya meza. Mwanafunzi huyu, anamiliki kitabu kikubwa. Wanafunzi wengine wameondoka darasani na mikoba yao.

Mwanafunzi anasoma kupitia kompyuta ya mkononi. Ameweka kompyuta juu ya meza, pamoja na vitabu na kalamu. Mwanafunzi amekalia kiti, ili kuweza kuandika vizuri na kwa utaratibu.

Mwanafunzi anasoma kupitia kompyuta ya mkononi. Mwanafunzi amejihami kwa vitabu na kalamu ili kuweza kuandika anayojifunza. Mwalimu yuko makini kuhakikisha kuwa anafunza vyema.

Dawati ya kushikilia vifaa vya kusoma na kufanya kazi, vitabu vya kusoma na vya kuandikia pamoja na kompyuta na kalamu vinawezesha kutenda kazi. Kikombe cha chai kinatumika wakati wa mapumziko.

Tarakilishi ambayo inafanikisha masomo ya kidijitali. Inawezesha wanafunzi kushiriki katika masomo hata wakiwa sehemu mbali na darasa. Imerahisisha masomo.

Kipakatalishi; kifaa kinachowezesha utendakazi na pia kusoma na kujifunza mafunzo mengi. Pia kinawezesha mawasiliano kati ya watu walio mbalimbali.

Mwanafunzi yuko chumbani, anasoma kupitia kipatalishi. Amezingirwa na vitabu na kalamu, za kumwezesha kuandika. Taa ya kuekelea mezani, inamulika ili kuondoa giza. Ameketi kwenye kiti, na amewekelea mikono yake juu ya meza.

Kipakatalishi kiko juu ya meza. Kinatumiwa na mwanafunzi kwa mawasiliano. Vitabu viko juu ya meza. Mwanafunzi anaandika mawasiliano yake na mwenzake.

Mwalimu na wanafunzi wanajifunza kupitia tarakilishi, wote wamefurahia masomo yao. Kuna ubao wa kutumia baada ya kusoma kupitia tarakilishi.

Chumba cha kulala cha wanafunzi. Kuna kitanda cha ghorofa kwenye chumba. Wanafunzi wametandaza vitanda vyao vizuri. Wanafunzi wameweka nguo zao kwa utaratibu.

Darasa la wanafunzi limepangwa taratibu ili kuwezesha wanafunzi kusoma bila matatizo mengi. Dawati na viti vya wanafunzi vimewekwa kwa hali safi. Ubao wa mwalimu pia uko sawa.

Chumba cha kutumiwa na wanafunzi wakati wa kulala. Kitanda cha ghorofa ambacho kinawezesha wanafunzi wawili kulala. Wanafunzi pia hutumia dawati na kiti wakati wanapo soma usiku.

Darasa la kufunzia wanafunzi. Kuna ubao mweusi mbele ya darasa ya kuwezesha mwalimu kuandika anapofunza. Kuna viti na dawati za kutumika na wanafunzi wakisoma. Kuna kabati la kuweka vitabu na chati ili zisipotee.

Mwanafuzi yuko kwenye maktaba. Kuna meza maalum ambayo ina kizuizi katikati. Kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwa utaratibu. Watu wanapokua kwenye maktaba wanastahili kueka kimya.

Darasa la kufunza somo la kidijitali, kila mwanafunzi ana kompyuta yake ya mezani. Mwalimu anatembelea kila mwanafunzi na kuhakikisha kwamba anaelewa masomo.

Maktaba ni mahali muhimu sana kwa binadamu. Kuna msanyiko wa vitabu aina nyingi ambayo ina mafunzo mazuri. Ni sharti watu waweke kimya wanapotembelea maktaba.

Wanafunzi wanacheza mchezo wa vikapu. Wanafunzi wamevalia sare zao za michezo. Sare za michezo zina rangi tofauti tofauti ili kutofautisha timu mbalimbali.

Wauguzi wanafunzi wako hospitalini wanajifunza jinsi ya kuwahudumia wagonjwa. Walimu wanaonyesha wanafunzi jinsi ya kutandika kitanda cha mgonjwa. Somo hili linahitaji makini.

Kanisa la kumwabudu mungu. Wanafunzi wanaweza kwenda kanisani, kumwabudu mungu baada ya masomo, na pia siku za jumamosi na jumapili. Viti vya kanisa vimepangwa taratibu ili kuwawezesha watu wengi kufika na kuabudu.

Vijana wanafanya mazoezi kwenye chumba cha kufanyia mazoezi. Vijana hawa wamevaa nguo za kuwezesha kufanya mazoezi bila kubanwa. Mazoezi yanahusu kubeba mawe ya uzito ili kujenga misuli.

Uwanja wa kuchezea mpira wa vikapu, wanafunzi wanacheza mpira wa kikapu, wakiwa kwenye uwanja. Ni muhimu kujihusisha na michezo, ili kufanya mazoezi.

Chumba cha kulala cha wanafunzi. Chumba kimehifathi vitanda viwili vya gorofa . Malazi ya rangi ya samawati yametandiwa kwenye vitanda.

Chumba kikubwa cha mikutano. Chumba kimepambwa na viti kupangwa kwa utaratibu. Wanaohudhuria hapa mikutano hapa wana fursa ya kukaa kwa utaratibu.

Chumba cha kulala au kupumzika, chumba cha kupumzika ni muhimu kwani binadamu wanahitaji kupumzika baada ya kutekeleza kazi zao. Kuna kitanda ambacho kimetandikwa vizuri kwenye chumba.

Vitanda vya ghorofa ambavyo vinatengenezwa kwa mbao. Vinatumika sana katika shule za mabweni . Vitanda hivi huwa vinaokoa nafasi ya kuwezesha watu wengi kulala kwenye chumba kimoja.

Maktaba. Watu wako katika maktaba ili kuweza kusoma vitabu na kufanya kufanya kumbukumbu wanapoendelea na masomo yao. Maktaba ni mahali ambapo watu wanazingatia kimya na kufanya kazi zao.

Chumba cha kulala. Kuna vitanda viwili katika chumba ambavyo vinavutia. Kabati la kueka viatu liko kando ya vitanda. Viatu vimepangwa taratibu na maridadi.

Chumba cha kulala kina vitanda vitatu na neti za kuzuia wadudu. Vitanda vimetandikwa malazi vizuri. Kila kitanda kina taulo na sabuni ya kuoga.

Mchezo wa vikapu. Timu zimevalia sare za kucheza. Mchezaji wa timu za sare za rangi nyekundu ana mpira. Uwanja wa kuchezea unavutia.

Chumba cha kulala na kupumzika, kitanda kimetandikwa vizuri, dirisha limefunguliwa ili kupitisha hewa safi.

Jumba la kufanikisha maonyesho ya filamu, michezo ya kuigiza au kusomesha wanafunzi wengi kwa wakati mmoja. Viti vilivyotengenezwa pamoja na meza ndogo ili kuwezesha kuandika.

Uwanja wa kucheza mpira. Wachezaji waliovalia sare za kucheza, wako uwanjani wanacheza mpira wa miguu. Mchezaji mmoja ameruka juu, na kupiga mpira akitumia kichwa chake. Mlinda lango yuko chonjo kwenye lango.

Darasa, vifaa vya kufanikisha masomo kama dawati na viti. Madirisha yakuwezesha mwanga na hewa kuzunguka ndani ya darasa.

Darasa la wanafunzi wa chekechea. Dawati na viti vyao vimepakwa rangi nzuri na ya kuvutia. Rafu za kuhifadhi vitabu vya wanafunzi.

Wanafunzi wanaojitayarisha kufanya mtihani. Wanafunzi wamevalia sare zao za shule na kukaa taratibu kwenye dawati zao .Wamebeba kalamu za kuandika pamoja na vifutio.

Wanafunzi wanajifunza somo kupitia simu za rununu. Kila mwanafunzi ana simu yake, ili kuwezesha kujifunza kwa mwendo unaofaa. Simu za rununu ni za muhimu, kwani zinatumika kwa njia nyingi.

Wanafunzi wa kike wa shule ya upili wamevalia sare zao maridadi za shule. Wanafanya gwaride chini ya kivuli cha mti mkubwa.

Mwalimu na wanafunzi, wanasoma somo la sayansi. Wanatumia vifaa vya maabara. Wote wana furaha tele.

Wanafunzi walio na matatizo ya kiafya wanajifunza na kucheka .Wanafunzi wamefurahia somo lao, ambalo linahusu kutumia mikono. Masomo ni muhimu kwa wanafunzi wote.

Watoto au wanafunzi ambao wana mahitaji maalum wamevaa sare za shule ambazo zinafanana. Wanafunzi hawa wanamngojea mwalimu wao afike darasani ili waendelee kusoma.

Mwanafunzi aliye na matatizo ya kiafya anasomeshwa na mwalimu wake. Mwalimu anatumia kompyuta ya mkononi kutekeleza masomo. Mwanafunzi yuko makini kabisa. Masomo ni muhimu kwa watu wote.

Mwanafunzi wa kiume aliye na ulemavu wa kusikia, anasoma kupitia kompyuta ya mkononi. Mwanafunzi anatumia kifaa cha kusikia, ili aweze kusikia vizuri. Masomo ni muhimu kwa wanafunzi wote.

Mwanafunzi wa kike yuko kwenye maktaba, mwanafunzi anajifunza kupitia komputa ya mkononi. Mwanafunzi anaonekana kuwa na furaha tele.

Mwanafunzi aliye na ulemavu anajifunza mambo na hesabu. Mwanafunzi ana ulemavu wa mikono. Anatumia mdomo wake kuweza kuchukua kadi za hesabu anazojifunza. Anaweka kadi juu ya meza.

Wanafunzi walio na ulemavu wako darasani. Wanafunzi hawa wametumia viti vya magurudumu ili kufika darasani. Mwalimu anafunza kwa utaratibu. Wanafunzi wanasikiliza kwa makini.

Wanafunzi ambao wamevalia sare za shule wako darasani. Wanafunzi hawa wanatumia vitabu ili kujifunza somo fulani. Darasa la wanafunzi liko na viti vya kukalia pamoja na dawati za kutumia kwa kuandika.

Mwalimu anaongea na mtoto. Mtoto huyu ana kasoro kwani anaonekana mpungufu wa afya. Mtoto anafurahia kuongea na mwalimu licha ya kuwa na kasoro ya kiafya.

Mwanafunzi aliye na matatizo ya kusikia yuko kwenye makitaba. Mwanafuzi anajieleza kupitia njia ya kutumia ishara ya mikono. Mwanafunzi amefurahia somo lake.

Wanafunzi walio na matatizo ya kiafya wanajifunza kusoma na kucheka. Wanafunzi wamefurahia somo lao ambalo linahusu kutumia mikono. Masomo ni muhimu kwa wanafunzi wote.

Mwalimu pamoja na watoto wako darasani wanasoma. Mwalimu anawasomea watoto kitabu cha hadithi. Watoto wanasikiliza kwa makini sana.

Wanafunzi walio na ulemavu wanasomeshwa na mwalimu wao. Wanafunzi wanasikiliza kwa makini ili waweze kuelewa. Masomo ni muhimu.

Wanafunzi walio na upungufu wa kiafya wako darasani wanasoma. Mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi ili waweze kumwona na kusikia vizuri. Mwalimu pamoja na wanafunzi wamevaa barakoa.

Mwanafunzi amefurahia sana kubeba mkoba wake wa vitabu mgongoni. Mwanafunzi pia ameshika kitabu mkononi na anakisoma akitabasamu. Mwanafunzi huyu anaonekana kama ana matatizo ya kiafya.

Mwanafuzi aliye na matatizo ya kiafya akiwa na mwalimu wake. Mwanafuzi anajifunza somo la kuchorea akitumia kalamu za rangi mbalimbali. Mwanafuzi pamoja na mwalimu wake wamefurahia sana somo hili.

Mwanafunzi aliye na mahitaji maalum anajifunza kusoma kupitia mikono yake. Braille zilizotengenezwa kwa rangi tofauti tofauti zinamwezesha mwanafunzi kutofautisha somo lake.

Mwanafunzi aliye na mahitaji maalum yuko na mwalimu wake. Mwalimu anamfunza mwanafunzi somo la Kiingereza kupitia kujenga maneno. Mwalimu ana cheti cha kufunza watoto walio na mahitaji maalum.

Mwanafunzi aliye na ulemavu wa macho, yuko darasani pamoja na mwalimu wake. Mwalimu ameketi karibu na mwanafunzi ili aweze kumfunza kwa utaratibu.

Mwanafunzi aliye na ulemavu wa macho. Mwanafunzi huyu ni kipofu. Mwanafunzi anajifunza kusoma akitumia braille . Braille ni kitabu au mwandiko maalum, unaowasaidia walemavu wa macho kusoma wakitumia vidole.

Mwanafunzi aliye na mahitaji maalum, yuko na mwalimu wake. Mwalimu anamfunza mwanafunzi somo la Kingereza kupitia kujenga maneno na ishara za mikono. Mwalimu ana cheti cha kufunza watoto walio na mahitaji maalum.

Mwanafunzi wa kiume aliye na mahitaji maalum, yuko na mwalimu wake. Mwanafunzi anajifunza somo la kidijitali kupitia kompyuta ya mkononi. Masomo haya ni ya muhimu sana kwa mwanafunzi.

Walimu wa kufunza watoto walio na mahitaji maalum wanamfunza mtoto aliye na mahitaji maalum kuchora. Mtoto anafurahia kuchora na kalamu za rangi. Mtoto anajifunza kwa makini.

Shule ya watoto walio na ulemavu, mwalimu anamfuza mtoto aliye na ulemavu, mtoto anajifunza kushika kalamu na kuandika.

Mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani. Vichezeo vya rangi mbalimbali kama nyekundu na kijani kibichi vinatumika. Viti na meza vinawezesha masomo kuendelea.

Mwanafunzi aliye na ulemavu amekalia kiti cha magurudumu. Anapiga chapa kwenye kipakatalishi. Kitabu kiko juu ya meza pamoja na kipakatalishi.

Mwanafunzi aliye na ulemavu wa masikio. Anatumia vifaa vya kumsaidia kusikia. Mwalimu anatumia ishara ya lugha kuwasiliana na mwanafunzi.

Darasa la wanafunzi waliozaliwa, wakiwa na ulemavu wa aina mbalimbali. Dawati, viti, na vifaa vingine vingi, vya kuwawezesha wanafunzi kujifunza kusoma na kuandika.

Mtoto ameshika mpira mkononi. Anatabasamu kwa furaha. Yuko karibu na mahali pa kucheza.

Mwalimu na wanafunzi, wanafanya mazoezi, wanatabasamu, kwani, wamefurahi, sana, wameketi, juu ya viti.

Mtoto wa kizungu anatabasamu, anasoma somo la rangi, amepaka rangi za aina tofauti kwenye vidole vyake.

Mwalimu na mwanafunzi wake ambaye ni mlemavu. Kiti cha magurudumu, vitabu na kalamu za rangi tofauti.

Kiti, meza na vitabu vya maandishi vya vipofu ,vitabu viwili vya kufanikisha walemavu wa macho. Mwanafunzi anasoma kitabu maalumu kilichochapishwa kwa ajili ya kufunza walemavu wa macho, anatumia vidole vyake kumwezesha kusoma.